Sekta mbalimbali za kilimo imesaidia sana kuwaguza kuwaguza kilimo mbalimbali katika nchi yetu. Kilimo huu wa ng'ombe umewagusa sana kwa kuwafaaidi kwenye sekta yao ya kilimo. Kuwapa ila maziwa bali pia na nyama. Maziwa katika sekta hii ya ng'ombe huwapa uendelefu sana kwenye familia zao.

Watu husafiri katika maeneo mbalimbali kwa kutumia njia mbalimbali za usafirishaji. Kwa mfano, vijana wanapoenda katika sehemu zao za mapumziko ama sehemu za kazi hutumia skate ama matumizi ya bodaboda. Vijana wengi katika jamii hupenda kusafiri kwa kutumia skate ili kurahisisha mwendo yao.

Magari mbali mbali katika nchi ya kenya imewapa watu wengi uboreshaji haswa kwa kazi ambayo wanayofanya. Mtu hununua gari kulingana na pesa aliyonayo ama kazi anayofanya ili kuepukana ama kuwaonyesha wengine kua pesa zao zina majukumu mengi mengi. Magari hizi zinategemea pia mafuta ambayo yanachukua ama matumizi yake.

Sherehe kuu katika jamii mbalimbali zimeleta umoja kwenye familia. Sherehe hizi, zinaweza kuwa ni sherehe za elimu ama sherehe za salamu kwenye familia mbalimbali. Aina za sherehe inategemea upevu na wito wa watu. Sherehe hizi zinaguza watu mbalimbali katika sehemu mbalimbali.